Watu wazima wamekaa darasani wakimsikiliza kwa makini wakijifunza maarifa mapya ya kuimalisha maisha yao, kukuza ujuzi na kuongeza fursa za maendeleo binafsi katika jamii.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu, wakisikiliza kwa umakini mafundisho yanayotolewa, hali inayoonyesha dhamira ya kujifunza na kujiendeleza kielimu katika hatua mbalimbali za maisha.

Watu wazima wameketi darasani wakifuatilia somo kwa makini. Wanajifunza kwa bidii wakionyesha hamu ya kuimarisha maarifa na ujuzi wao.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu kwa umakini. mazingira ya darasa yanaonesha bidii na nia ya kujifunza katika hatua za awali za elimu.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, akiwaelekeza wanafunzi kwa makini akitumia mbinu rahisi za kufundisha ili kuwajengea msingi imara wa maarifa na maadili mema.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikisubiri kutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi; katika kujifunza, kukuza maarifa na kuimarisha misingi ya elimu bora.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiandika kwenye ubao kwa makini. Wanafunzi wakimsikiliza kwa utulivu. Hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza na kukuza maarifa kwa watoto wa shule ya msingi.

Vitabu vimepangwa kwa utaratibu maalumu vikibeba maudhui ya kufundishia watoto katika ngazi ya msingi, ni nyenzo muhimu katika kukuza uelewa wa masomo ya awali.

Wanafunzi wako darasani wakiwa wameketi kwa mpangilio mzuri, wakiandika mtihani kwa makini, hali inaonyesha nidhamu, maandalizi bora na mazingira yanayowezesha upimaji wa maarifa.

Kitabu cha biolojia cha shule ya sekondari, kimeandaliwa kwa mpangilio wa kielimu, kikiwa na maudhui ya sayansi yanayosaidia wanafunzi kuelewa viumbe hai na mazingira yao kwa kina.

Wasimamizi na wakaguzi wa mitihani wakiwa wamesimama wakihakiki mitihani kabla ya kufunguliwa, wakiwa makini na taratibu zote, hali inaonyesha wazi uadilifu na usimamizi thabiti kwa shughuli za elimu.

Darasa la kompyuta limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mwanafunzi akiwa na nafasi yake na vifaa vinavyohitajika. Hali inayoonyesha mazingira rafiki ya kujifunza kwa vitendo katika elimu ya sekondari.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri mwalimu akiwa anachukua vitabu kwa ajili ya kufundishia, hali inayoonyesha maandalizi mazuri ya somo na mazingira bora ya kujifunzia.

Mwanafunzi anaelekezwa na mwalimu kwa faragha wakijadili somo kwa utulivu , hali inayoonesha msaada wa moja kwa moja wa kielimu unaolenga kuboresha uelewa wa wanafunzi .

Wanafunzi wako kwenye chumba cha mtihani wakijibu maswali kwa umakini, wakionyesha nidhamu na kujitahidi kuonyesha uelewa wa masomo waliyojifunza chuoni.

Wanafunzi wameketi darasani kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu, wakifuatilia somo kwa makini ili kupata ujuzi na maarifa yatakayo wasaidia katika taaluma na maisha ya badaye.

Wanafunzi wameketi darasani kwa utulivu wakimskiliza mhadhiri wakiwa na vitabu na madaftari mezani. Hali inayoonesha mazingira ya kujifunza kwa bidii, katika ngazi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa utulivu wakimsikiliza mhadhiri anayetoa maelekezo kwa umakini. Mazingira yakionyesha hali ya kujifunza kwa bidii na kuimarisha maarifa ya taaluma zao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevalia majoho ya mahafali, wakirusha kofia zao juu kwa furaha, kuadhimisha kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mhadhiri anayetoa mafunzo kwa vitendo. Wakifuatilia kwa makini kila hatua ya somo. Hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na uelewa wa kina.

Wanafunzi wameketi darasani kwa utulivu wakimsikiliza mhadhiri anayetoa mafunzo, wakifuatilia kwa makini kila hoja hali inayoonesha mazingira ya kujifunza yenye umakini na ushiriki wa kielimu.

Wanafunzi wameketi darasani kwa utulivu wakimsikiliza mhadhiri kwa umakini huku wakiwa na vitabu na daftari mezani wakihusika kikamilifu katika somo linaloendelea.